Mama amembeba mtoto mdogo, muuguzi anamchananja sindano. Wanaume wawili wamesimama karibu wote wamevaa barakoa usoni. Ukuta mweupe unaonekana nyuma kila mmoja anaonekana makini.

Gari kubwa jeupe limebeba tangi nyekundu. Maneno Exhauster yameandikwa upande wa tangi. Magurudumu mawili ya nyuma yanaonekana wazi. Watu wawili wamesimama karibu na kifaa cha bomba. Nyasi na miti ya kijani inazunguka eneo hilo.

Mtu aliyevaa kofia ya buluu anampa mtoto madawa ya matone mdomoni. Mama mwenye kofia ya njano amemshikilia mtoto kwa uangalifu. Watu wengine wamesimama nyuma akiangalia tukio hilo. Baadhi yao wamevaa sare za rangi ya manjano na kahawia.

Muuguzi anadunga sindano. Mtoto amekaa kwenye kiti. Mama anamshikilia kwa upendo. Wote wamevaa barakoa usoni. Chumba kimepangwa vizuri. Upande kuna pazia la kijani.

Kifaa kidogo kimefungwa kwenye chupa nyeupe. Sehemu ya juu imefunikwa kwa kifuniko cheupe kilichopigwa muhuri. Katikati yake kuna lebo ya kijani yenye maandiko HJN. Mwanga mkali unaongaza upande wa mbele wa chupa. Chini yake kuna uzo wa kahawia unaoshikilia muundo mzima unaoonekana safi na uliofungwa vizuri.

Daktari amevaa koti jeupe na barakoa, akishika kifurusi cha kijani akiwa karibu na meza ya mbao, nyuma kuna maboxi makubwa yaliyo na maandiko yanayohusiana una usafirishaji salama.

Kisanduku cha rangi ya samawati na kijani kimewekwa upande wa kushoto maelezo chini yake yanafafanua chanjo ya suruwa, vitupwitupwi na rubella vial mbili ndogo zenye vifuniko wa blu na fedha zipo kulia.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga mwilini kikamilifu. Kofia ya usalama imemfunika nywele zote. Uso ameufunika kwa barakoa nyeupe la kitabibu. Mikono imevalishwa glavu za plastiki. Pembeni kuna meza yenye vifaa vya afya. Sehemu hii inaonekana kuwa kituo cha huduma za wagonjwa.

Maji mengi yamejaa kwenye uwanja wa hospitali jengo jeupe lina maandishi ya jina la kituo. Mlango uko wazi ukionyesha sehemu ya mapokezi. Tende ya buluu na nyeupe ipo upande wa kulia. Nyasi za kijani zimeota karibu na kuta. Mazingira yanaonyesha athari za mifuriko.

Chupa tatu ndogo zimewekwa juu ya uso wa samawati, moja ina lebo yenye maandishi Yellow Fever Vaccination. Chupa nyingine mbili hazina maandiko yanayoonekana wazi, sindano ya plastiki yenye mpini kwa kijani ipo mbele yake, kuna kofia ndogo ya sindano imetupwa karibu na viombo hivyo, mpangilio huu unaashiria mandalizi ya chanjo.

Mtu amevaa koti jeupe anafanya kazi maabara, vyombo vya majaribio ana gloves mikononi, vifaa vimetandazwa kwa mpangilio mwanga una mulika eneo lote inaonyesha shughuli ya sayansi.

Kikapu kimetengenezwa kwa mwenge. Kamba imefungwa juu yake, shanga nyekundu zimevalishwa katikati. Vyombo vimewekwa nyuma yake, chupa zipo pembeni. Meza imebeba vitu mbalimbali.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu. Mdomo wake umefunguliwa kwa upana. Mwanga wa buluu unaonekana ndani ya kinywa. Mtu anashikilia kifaa cha tiba ya meno. Mikono umevalishwa glavu za kinga. Mazingira yanaonekana kuwa chumba ya daktari wa meno.

Chupa kubwa imesimama mezani nembo imeandikwa pale jamu rangi nyekundu zinaonekana, kifuniko cheusi kimefungwa. Juu maandishi madogo yameandikwa mbele, bidhaa huenda ni viruta.

Muuguzi ameketi akimshika mtoto kwa upole. Sindano imechomwa kwenye mkono wa mtoto. Mama amemshikilia mtoto wake kwa uangalifu. Meza ya mbao ipo nyuma ikiwa na vifaa vya afya. Kisanduku cha manjano cha kutunza taka za hospitali kimewekwa juu ya meza. Tukio linafanyika katika mazingira ya kituo cha tiba.

Angani kuna nzige wengi. Mkulima anajaribu kufukuza. Mimea imefunikwa na wadudu. Mbingu inaonekana ya blue . Shamba limeathiriwa vibaya. Mazingira yanaonyesha hali ngumu.

Daktari ameshika stethoscope , mgonjwa ameketi kimya, watu wengine wako nyuma. Vifaa vya hospitali vinaonekana , mavazi meupe yamevaliwa. Ukumbi umejaa shughuli.

Mikono miwili inaonekana mezani. Mkono mmoja unashikilia karatasi, wa pili umeshika juu. Kitambaa cha rangi kimetandikwa. Mtu amevaa shati la giza. Mazingira yako ndani.

Mtu amekaa ndani ya mtumbwi, samani zimesheheni juu yake, mto umejaa maji ya matope, mizigo imepangwa kwa ustadi, vazi nyekundu limevaliwa na abiria, safari inaendelea taratibu majini.

Mhudumu wa afya amevaa glavu na barakoa akimchanja mwanaume mkono. Mgonjwa ameketi akitazama upande wa wahusika wako ndani ya chumba chenye pazia la samawati. Wote wanafuata tahadhari za kiafya.

Mtu ameketi akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono. Mfanyakazi wa afya amevaa glavu na sare za rangi za zambarau. Watu wawili wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya. Kuna meza yenye karatasi na vifaa vya matibabu mbele yao. Ukuta wa nyuma una rangi ya blue na manjano. Chanduku la kupitia sindano limewekwa upande wa kulia wa meza.

Chupa ndogo zenye vifuniko vya manjano vimepangwa mstari, kila chupa ina maandiko yanayoeleza dozi na jina. Kioo cha chupa kimejaa kiyowevu cha dawa, sehemu ya mbele ina mwanga unaoangaza maandishi nyuma yake kuna chupa zingine zilizofifia kwa mwanga. Vifaa hivi vinaoenekana kutumika kwa chanjo ya afya.

Mkono wa mtu umevalisha sweta nyekundu. Mtu mwingine anamshika kwa upole sehemu ya kidole. Kalamu ya rangi ya buluu inakuza nguzo yake. Mandhari ya nyuma imefifia kutokana na ukaribu wa picha. Mwanga wa jua unaangaza ngozi ya wahusika. Kitendo kinaashiria shughuli za alama au utambulisho.

Chupa nne zenye vifuniko vya kijani vimepangwa upande wa kushoto, kila chupa ina nembo ya zambarau iliyoandikwa Mtiki katikati kuna kopo jeupe lenye maandishi ya kijani, sehemu ya mbele ya kopo ina neno mkoko kwenye herufi kubwa, nyuma ya kopo kuna chupa nyingine zilizofifia kwa mwanga.

Mwanamke ameshika kipasa sauti akitoa ujumbe . Amevaa barakoa na nguo zenye rangi angavu. Karibu naye kuna mwanamke mwingine amesimama kimya. Nyumba za matope ya mabati zinaonekana nyuma yao.

Muguzi anamchoma sindano mwanamke amebeba barakoa mkono wake umeinuliwa juu. Chanjo imefadhiliwa kwenye sanduku. Ukuta wa rangi ya machungwa unaonekana. Mazingira yanashiria huduma.

Chupa imefunguliwa juu. Vitonge vimeanguka mezani. Rangi nyekundu inang'aa vizuri. Kofia yake ipo karibu. Fimbo ndogo imelazwa kando. Mbao zimeneza sehemu yote.

Sindano imewekwa mezani. Chupa ndogo yenye dawa ipo karibu. Kofia ya buluu imeachwa pembeni. Kisanduku cha chanjo kimeandikwa maandishi. Rangi ya inatawala kivukanishi. Vifaa vyote viko kwa mpangilio.

Mwanamke amekaa kitandani ndani ya chumba cha hospitali. Mikononi yake inambeba mtoto aliyezungushiwa blanketi la waridi. Uso wake unatabasamu na furaha na upendo. Ukuta wa nyuma una rangi ya samawati tulivu. Pazia jeupe limefungwa upande wa dirisha.

Watoto wawili wamepiga magoti kando ya mfereji wa maji. Mtoto wa mbele ameshika dumu ndogo la plastiki lenye ufuniko wazi. Maji machafu yanatiririka kutoka kwenye bomba dogo. Udongo wa mawe yamezunguka eneo la mfereji huo.

Maji ya rangi ya kahawia yanatiririka kupitia daraja dogo la azeki. Kuta za miundo zimezungukwa na udongo uliochimbuka. Taka na magogo yamekwama karibu na njia ya maji. Sehemu ya juu inaonyesha ardhi iliyochanika na majani yaliyokauka.

Mtu amevaa mavazi meusi anasimama karibu na sinki dogo. Jeri kubwa ya plastiki ya blue imewekwa juu ya stendi. Maji yanatiririka kutoka bomba dogo kwenda kwenye beseni. Uzio wa chuma wenye rangi ya kijani unaonekana nyuma. Ndoo dogo iko chini kukusanya maji yaliyotiririka. Sehemu ya chini ina udongo mwekundu na nyasi pembeni.

Watu wamevaa barakoa usoni. Mtu aliyekatikati amevalia koti cheupe anaonekana akizungumza na mwenzake. Kuna nyuma zina rangi ya kahawia. Mkutano unaendelea ndani. Watu wannekana makini sana.

Mtu akiwa amekaa huku mtu mwingine akimwekea mkono kichwani kana kwamba anamwombea au kumpa baraka. Mwanamke huyo anaonekana kushika simu yake ya mkononi karibu na sikio lake na amevaa fulana yenye maandishi pamoja na shati la kijani kibichi.

Chupa za dawa za chanjo zilizowekwa juu ya meza ya hospitali, Moja ya chupa ikiwa chanjo ya ukambi, mabusha na rubela. Karibu na chupa hizo kuna sindano na vifaa vya tiba. Vikiwa tayari kwa matumizi ya kutoa chanjo.

Wanawake wawili walioko ndani ya chumba. Mwwnamke mmoja amekaa kwenye kochi akiwa amelemea uoande na anaonekana kuchoka au kuumwa, amevaa gauni jeuoe lenye madoa mweusi, mwingine aliyevaa barakoa na nguo nyekundu ameinama karibu yake kana kwamba anajaribu kumsaidia.

Daktari wa meno aliyevalia koti jeupe na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Nyuma yao kuna bango yenye maandishi ya matangazo ya huduma za matibabu za meno bure chini ya bango kwa kusaidia jamii.

Muuguzi aliyevaa miwani na skafu shingoni, akimhudumia mtoto mchanga. Pembeni yake kuna mama aliyevaa hijabu ya rangi ya manjano, akiwa amemshikilia mtoto huyo mikononi mwake. Wako ndani ya chumba chenye meza na vifaa kitabibu juu yake.

Glasi ya maji. Dawa ilio mezani dawa zingine zikiwa kwa karatasi. boxi boxi yenyewe imeandikwa kwa wino nyeusi. dawa zingine zilizoko mezani .

Daktari wa meno aliyevaa glavu za rangi ya buluu akimtibu mgonjwa. Anashikilia kifaa cha kitabibu cha meno kwa mkono mmoja na kukitumia kwenye mdomo wa mgonjwa kwa ajili ya matibabu au kusafisha meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha hospitali ya meno huku akipokea huduma ya kitabibu.

Mgonjwa anayefanyiwa mazoezi ya tiba ya viungo kwa msaada wa vifaa maalum vya kumsaidia kusimama na kutembea. Mgonjwa huyo amevalia kifaa cha kumshikilia kiusalama huku akishikilia mrija ya chuma ya usaidizi.

Chupa ya dawa yenye maandishi nyeusi, ambayo ni chanjo dhidi ya magonjwa ya surua, rubela na matukutuku. Chupa hiyo ina kifuniko ya jani na imesimama juu ya meza nyeupe ya maabara.

Kiboxi cha dawa chenye rangi ya machungwa na nyeupe kikiwa kimeandikwa na maneno yanayosomeka yakimaanisha ni krimu yenye nguvu mara mbili kwa ajili ya kupunguza maumivu.

Watu wanne waliovaa mavazi ya kujikinga kabisa, wakiwa ndani ya chumba maalum wamevalia mavazi meupe ya kuzuia maambukizi glovu nyekundu na viatu nyeusi huku mmoja wao akiwa na mtungi wa kunyunyizia dawa mgongoni.

Mtu anayenyunyuzia dawa mimea zenye rangi ya kijani huku amevaa sare zake maalum akiwa ameshikilia pump lenye rangi la manjano.